Sehemu ya mapokezi ya nje katika hospitali ya meno, sehemu hii inaonekana ni safi na kuna bango la rangi ya bluu na nyekundu kuelezea sehemu hiyo.

Mkulima aliyevaa shati jekundu anaonekana akifanya kazi kwa bidii shambani, akimwaga mbolea katika udongo wenye rutuba, taswira inayoakisi juhudi za kila siku katika uzalishaji wa chakula vijijini.

Mtu anaonekana akichambua chupa za plastiki katika eneo la ukusanyaji taka akizingatia rangi na aina za chupa zilizokusanywa kwenye kontena la chuma. Hii ni ishara ya jitihada za kuchakata taka na kulinda mazingira kwa njia endelevu.

Watu kadhaa karibu na maji yanayotiririka kwa kasi, huenda ni mto au mfereji wenye mafuriko. Mtu mmoja aliyevaa kofia nyekundu anaonekana kumshikilia mwingine, hali inayoashiria uwezekano wa tukio la kuokoa au msaada.

Ndani ya chumba cha hospitali chenye vitanda vya wagonjwa vilivyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe. Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya hospitali anaonekana akifanya kazi karibu na kitanda kimoja.

Kundi la watu wamesimama katika eneo la wazi karibu na gari la wagonjwa ambalo limeegeshwa upande wa kulia, Watu hawa wanaonekana wakiwa katika mazungumzo au tukio lasmi, Wengi wamesimama mbele ya meza au vifaa vya chuma.

Watu waliovaa mavazi maalumu ya maabara na kofia salama wanafanya majaribio ya kisayansi kwa makini Kwa kutumia vifaa vya maabara kwenye meza. Jambo linaloonesha mafunzo ya vitendo katika somo la kemia au baolojia.

Chumba cha kulazia wagonjwa chenye watoto wawili na mtu mzima mmoja akionekana kama mama wa watoto hao, na daktari ambaye anafanya uchunguzi wa kina kwa mtoto huyu anayeonekana ni mgonjwa.

Chumba cha upasuaji hoospital wataalamu wa fedha wamevaa mavazi ya upasuaji kama ghorofa, barakoa na kofia wakiwa wamejikita kufanya upasuaji

Kundi la watu limejipanga kwa picha ya pamoja wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara na vitambulisho, ishara ya ushiriki wao katika tukio rasmi, linaashiria shughuli ya uchunguzi wa afya unaofanyika katika jamii.

Wazazi wawili wamekaa pamoja katika chumba cha hospitali wakimshika mtoto mchanga aliyefungwa na blanketi jekundu ikionyesha hali ya utulivu, upendo na mshikamano wa kifamilia.

Wauguzi au madaktari wamevaa mavazi kamili ya kitiba ,glovu, barakoa na kofia wakimtunza mtoto mchanga alie ndani ya kitanda maalumu cha hospitali.

Muuguzi aliyevaa nguo ya bluu akishika mtoto aliyefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya manjano, wakiwa katika chumba cha hospitali chenye ukuta wa rangi ya manjano na bodi ya habari nyuma yao.